Hili ni duka kuu la uuzaji wa mavazi. Sehemu hii imetengewa viatu, ambavyo ni vya jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Vina rangi tofauti tofauti kama vile, nyeusi, manjano, samawati, na rangi ya kijivu. Vimepangwa kwenye rafu ambayo imepakwa rangi nyeupe.

Hili ni duka. Bidhaa zinazouzwa hapa ni mavazi. Kuna yale ambayo yamening'inizwa kwenye kitundukio na kuna yale ambayo yamepangwa kwenye makabati. Sehemu hii, kuna mavazi ambayo ni longi au suruali ndefu pamoja na marinda ya wanawake. Kuna yale ambayo yana mabango yanaonesha bei kama vile shilingi mia saba.

Ni duka kuu la kuuzia mavazi. Baadhi yake ni ya wanawake, mengine ni ya wanaume, na vile vile, kuna yale ambayo ni ya watoto. Yamening'inizwa kwenye kitundikio na kuekwa kwenye mduara na kuonyeshwa ili ikeze kununuliwa.

Hili ni duka bidhaa zinazouzwa mahali hapa ni mavazi. Haya ni kama vile viatu, mashati, suruali ndefu na majaketi ambayo yameneng'enezwa kwenye hanger . Viatu vimepangwa kwenye shubaka na matundikio.

Hili ni duka la mavazi. Dukani humu wanauza baadhi ya mavazi yanayovaliwa na wanaume na mavazi yanayovaliwa na wanawake. Hawauzi mavazi tu bali pia wanauza pia material zinazotumika kushona mavazi. Mavazi yamehang'iwa kwenye hanger na kuna yale mavazi ambayo yamekunjiwa na kuwekwa kwenye shubaka.

Hili ni duka. Bidhaa inayouzwa hapa ni viatu pekee. Kuna viatu vya aina tofauti tofauti, kuna vile vya ngozi na vile vya kutembelea vya kawaida almaarufu kama sport shoes . Viatu hivi vimepangwa kwenye rafu na vinauzwa.

Hili ni duka maalum la uuzaji wa mavazi. Yanayouziwa hapa ni mashati ya wanaume. Kuna yale ambayo yamekunjwa na kupangwa kwenye meza na kuna yale ambayo yameninginizwa kwenye hanger . Kuna bei maalum ambayo ina discounti ya asilimia arubaine. Kuna yale yanayouzwa shillingi mia nne hamsini na tatu. Kuna mnunuzi aliyesimama kando huku ameshika shati moja kutazama.

Hili ni duka la mavazi. Duka hili linauza tu mavazi yanayovaliwa na wanaume pekee, hakuna mavazi ya wanawake. Kuna makoti, suruali ndefu na mashati yanayouzwa. Kuna dummy ambazo zinatumika katika uuzaji wa mavazi haya. Dummy hizi zimevalishwa mavazi haya ambayo yanauzwa.

Dukani humu wanauza mavazi, baadhi ya mavazi yanayouzwa ni kama vile t-shirt aina ya polo. T-shirt hizi zimening'inizwa kwenye hanger . T-shirt hizi viko kwa ofa na zinauzwa kwa discount ya asilimia sitini na saba. Kuna suruali ndefu zinazouzwa vilevile kwa discount ya asilimia arobaini. Suruali hizi zimekunjwa na kuwekwa kwenye rafu.

Duka la mavazi. Kuna mavazi yanayouzwa kwenye hanga. Yamepangwa kwenye nguzo, zilizowakilishwa kwa nambari kama vile T2. Kuna taa za umeme, zinazowaka. Katika duka hili, kuna mianansesere tofauti, inayouzwa, na imepangwa kwenye rafu.

Hili ni duka la mavazi, duka hili wanauza suti. Kuna suti za rangi tofauti, tofauti ambazo zinauzwa. Suti hizi zinauzwa pamoja na mashati na tai. Kuna makoti ambayo yamening'nizwa juu na kuna yale mengine ambayo yamening'nizwa sehemu ya chini. Kuna picha ya wanaume ambao wamevalia suti hizi huku mmoja akimfunga tai.

Shati haya yanauzwa. Yana ofa ya asilimia ya hamsini na tano. Mashati haya yamepangwa juu ya meza. Karibu na mashati haya, kuna suruali ndefu ambazo zinening'inizwa kwenye hang'a. Chini yake, kuna rafu, ambayo imepangwa mavazi tofauti yanayouzwa.

Hili ni duka la mapambo na mavazi. Kuna vitu vinavyouzwa ambavyo vimepangwa kwenye rafu. Baadhi ya bidhaa zinazouzwa katika duka hili ni mikoba ya wanawake, miwani, herini na shanga. Mikoba inauzwa pamoja na mapambo haya kama kitu kimoja.

Dukani humu mnauzwa mavazi tofauti tofauti. Suruali ndefu zimekunjwa na kupangwa kwenye rafu. Mashati yamewekwa kwenye hanger .Mbele kuna meza iliyopangwa suruali ndefu, mashati na T-shirt .Kuna ofa ambapo bei inapunguzwa kwa asilimia arobaini.

Hii ni sehemu maalum ya uuzaji magari. Kuna yale ambayo yanauzwa, kama vile, aina ya Subaru, na Honda. Yote, yana rangi nyeusi. Yameegeshwa kwenye bustani lenye nyasi. Kuna miti ya aina ya cyprus ambayo ni mirefu. Wanunuzi na wauzaji wameketi kwenye nyasi, huku wengine wakiegemea magharibi.

Huu ni ukumbi wa maonyesho. Umetandikwa zulia jekundu. Kuna watu, wanaozunguka na kuyatazama magari. Yale ambayo yanauzwa. Kuna yale ya rangi nyekundu, nyeupe na manjano. Kuna mabango yanayoonyesha bei ya magari. Kuna wale ambao wamebeba mikoba, na kuna taa ambazo zimeninginizwa.

Hili ni gari. Lina rangi nyekundu. Limeundwa na kampuni ya Subaru. Lina magurudumu meusi na limeegeshwa katika sehemu ambapo imekorogewa kwa kutumia simiti na mchanga. Maegesho yamezungushwa ua ambalo limeundwa kwa chuma. Kando yake kuna gari ambalo limeegeshwa sehemu ya nje na kuna nyaya za umeme zinazopita juu.

Hili ni gari dogo na kibinafsi limeegeshwa sehemu ya nje karibu na jumba ambalo limejengwa kwa ukuta wa mawe. Limefunguliwa mlango mmoja wa nyuma na mwingine wa mbele. Kuna viti ambavyo vimeundwa kwa vitambaa vyenye rangi ya kijani na kuna madirisha yenye vioo.

Hii ni soko maalum la uuzaji wa magari. Kunayo mengi ambayo yameegeshwa na kupangwa ili akaweze kuuzwa. Kuna magari ya kibinafsi na kuna magari makubwa. Haya ni kama vile mashangingi yanayotolewa na kampuni kama vile BMW na malori makubwa makubwa.

Hii ni tuktuk imepakwa rangi nyekundu. Ina kistari cha rangi ya manjano. Imeegeshwa kwenye nyasi na chini ya mti. Mti huu ni wa aina ya cypress . Tuktuk hii inaonekana kuwa ina hitilafu kiasi, kwani kuna sehemu ambazo zimepoteza rangi yake.

Hili ni gari. Ni lenye rangi nyeupe. Linauwezo kuwabeba watu kumi na wanne. nambari yake ya usajili ni KDR 963V.Gari hili limeundwa na kampuni ya Toyota.

Hili ni soko la magari linahusu uuzaji wa yale ambayo hutumika na watu binafsi yanayo uzwa ni ya rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi yale yako chini kwenye nyumba ambayo yanauziwa , jumba hili limejengwa kwa kutumia glasi, magari haya hayatumii mafuta bali hutumia umeme.

Hapa ni uwanjani, kuna watu ambao wako katika sherehe. Watu hawa wanaonekana wakipokea mlo huku wakiwa wameshika sahani zao mkononi. Katika uwanja huu, kuna magari yaliyoegesha, kuna magari ya rangi nyeupe, kuna magari ya rangi nyekundu, kuna magari ya rangi ya samawati na kuna magari ya rangi nyeusi. Kuna yule mlinzi anayewaelekeza watu huku akiwa amevalia reflector na majumba pale nyuma.

Ni car yard ya kuuzia magari. Magari yaliyopo hapa yanauzwa. Car yard hii ina maegesho, maegesho ambayo yameundwa kwa kokoto. Car yard hii inazungukwa na ua iliyoundwa kwa chuma. Magari mengi yanayouzwa hapa ni ya rangi nyeusi. Kuna magari ya makampuni kama vile Subaru na makampuni mengine.

Mwanamke mwenye furaha na tabasamu yumo ndani ya gari, ameshika steering wheel . Kuna mume naye pia ame simama nje huku mkono moja ukiwa ume shika mlango wa gari hili, mkono mwingine una simu ya mkononi ni mtamba, ana muongelesha mwanamke huyu akiwa ame furahi.

Haya ni maegesho ya magari, magari haya yanauzwa , magari mengi hapa ni ya kampuni ya mitsubishi , magari yanayouzwa ni ya rangi nyekundu, kuna yale ya rangi nyeusi na kuna hata gari la rangi nyeupe.

Hili ni gari aina ya Honda . Gari hili ni jeusi. Nambari yake ya usajili ni KCS . Gari hili limeegeshwa kwenye maegesho yenye cabros . Paa la maegesho haya limeezekwa kwa pillars za rangi nyekundu.

Hili ni gari la aina ya Volkswagen halina nambari ya usajili ni la rangi nyeupe lina nembo ya kampuni ya muuzaji limeegeshwa barabarani kando ya majumba yaliyozingirwa kwa maua miti na ua ya chuma.

Hili ni gari la kifahari. Gari hili limeegeshwa katika jumba lenye taa zinzowaka na madirisha ya glesi. Shangingi hili ni jipya, linauzwa. Ni la rangi nyeusi. Madirisha ya nyuma na mbele ya gari hili yameekwa tint .

Hapa ni uwanjani ambapo magari yanauzwa, kuna baadhi ya wanunuzi na wauzaji. Baadhi ya magari yanayouzwa hapa ni ya rangi nyeusi, na kuna magari ya rangi nyeupe. Kuna miti nyuma, mahali hapa ambapo gari yanauziwa. Kuna watu wameketi kwenye nyasi, huku wengine wakiwa wameegemea magari yao.

Soko la magari. Magari haya yanauzwa na kampuni ya Rawa Auto kulingana na nembo katika gari la kwanza ambalo ni jeusi. Magari yanayouzwa ni kama vile Reynolds na Ford. Magari haya yameegeshwa ndani ya jumba ambalo sehemu ya mbele kuna lango kuu na madirisha yaliyoundwa Kwa vioo.

Shughuli inayoendelea hapa ni biashara. Hili ni soko, kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa. Hizi ni kama vile avokado, ndimu, omena na mandizi. Kuna watu wanaopita wakikagua huku wakinunua bidhaa ambazo zimepangwa vyema.

Katika soko hili, kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa hizi ni kama vile mboga za sukumawiki, spinachi na mboga za kienyeji zingine ni kama vile viazi mbatata ambavyo vimepangwa kwenye ndoo. Kuna wauzaji pamoja na watoto wao ambao wamekalia kwa viti vya plastiki. Limejengwa kwa kutumia mabati.

Hapa ni sokoni kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimepangwa na zinauzwa baadhi yake ni vyakula kama vile cucumber , viazi vitamu, nyanya, mapera, ndimu, kitunguu na viazi maalum vya karoti na maharagwe ya french beans .

Hapa ni sokoni kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa. Bidhaa hizi ni maua, kuna yale ambayo yamepakiwa na kuna yale ambayo yamewekwa kwenye ndoo. Kuna maua yenye rangi nyeupe, nyekundu, kijani kibichi na manjano. Yamepangwa na yanauzwa.

Kuna bidhaa ambazo zinauzwa katika duka hili. Nyingi ya bidhaa hizi ni zile za plastiki. Baadhi ya bidhaa zinazouzwa ni vikombe, visu, sufuria thermos ,besheni, sahani, vijiko, brashi za kufulia grater za chakula na hata misumeno.

Hapa ni sokoni, katika duka hili kunauzwa viatu, vilivyopo hapa ni ya jinsia ya kike na vingine vya jinsia ya kiume. Kuna vile ambavyo vimepangwa kwenye sakafu na kuna vingine ambavyo vimepangwa kwenye rafu iliyoundwa kwa chuma karibu na ukuta ambao umepakwa rangi na maandishi darling . Kuna mnunuzi anayepita karibu huku akitazama bidhaa zinazouzwa.

Hapa ni sokoni. Kuna wauzaji na wanunuzi. Soko hili inauza bidhaa kutoka shambani. Sehemu ya soko hili ni ile ambapo wanauzia mandizi. Kuna wanunuzi wengi na kuna wauzaji. Kuna sehemu maalum na vifaa maalum ambapo mandizi haya yamepangwa.

Hili ni soko kuu la uuzaji wa vyakula kutoka shambani na bidhaa tofautitofauti zinazouzwa. Baadhi yake ni kama vile pilipili hoho, godgeti ,viazi mbatata, nyanya, karoti na french beans . Kuna mhudumu aliyesimama kando na bidhaa hizi.

Hapa ni sokoni, kuna vibanda. Katika vibanda hivi kunauzwa viatu. Hivi ni vya watoto, watu wazima, wajinsia ya kike na jinsia ya kiume. Kuna vile vinavyouzwa kwa shilingi 250. Kuna muuzaji aliyeketi huku akiwa ametabasamu, amevalia vesti la jeans .

Hapa ni sokoni. Kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa mahali hapa. Kuna muuzaji ambaye amesimama nyuma na bidhaa zake ambazo wanaziuza. Kuna mwingine, ananunua. Kuna mnunuzi ambaye amevalia buibui. Bidhaa zinazouzwa ni kama vile omena, unga, vitoweo, asali na vitungu.

Hapa ni sokoni. Sehemu hii imetengewa uuzaji wa viatu. Kuna vile ambavyo vimewekwa juu ya maboksi, na kuna vile ambavyo vimening'inia juu huku vikiwa vimeshikwa kwa mikanda. Kuna mnunuzi, aliyevalia sweta ya manjano anayepita kando. Karibu yake kuna mabegi makubwa yanayouzwa.

Hili ni soko la Maasai Market . Kuna bidhaa nyingi zinazouzwa hapa. Baadhi ya bidhaa ni zile zimeundwa kutokana na vitu vya Kiafrika. Bidhaa hizi ni kama vile mavazi, viatu na mapambo. Kuna muuzaji aliyesimama karibu na mapambo huku mnunuzi akitembea akiwa kwenye simu.

Hili ni duka la mapambo na mavazi. Kuna vitu ambavyo vinauza. Kuna wanunuzi ambao wamesimama huku wakiwasiliana. Kuna mavazi ambayo yamening'inizwa kwenye hanger na mavazi mengine kutandikwa kwenye meza. Wanunuzi wanaangalia baadhi ya bidhaa za kuzinunua.

Hii ni soko. Katika soko hili kunauzwa bidhaa tofauti tofauti. Kuna wale ambao wanauza samosa na sambusa. Kuna wale ambao wanuza begi na mavazi. Kuna magari ambayo yameegezwa katika soko hili.

Hii ni soko la kuuzia mazao ya shambani. Baadhi ya mazao ya shambani yanayouzwa katika soko hili ni mandizi, nyanya, vitunguu, machungwa, maembe na ovacado pamoja na wauzaji ambao wamesimama huku wakiangalia wanunuzi.

Hapa ni sokoni kuna baadhi ya bidhaa zinazouzwa. Bidhaa hizi ni kama vile nyanya, karoti, vitunguu, pili pili hoho, ndizi na hata maleso. Muuzaji amesimama kando akitazama bidhaa zake.

Hili ni soko la kuuzia bidhaa za shambani. Baadhi ya bidhaa za shambani zinazouzwa hapa ni kama vile mboga, mboga aina ya sukuma wiki, spinach na karoti. Kuna mandizi yanayouzwa pale, kuna mnunuzi anayenunua nyanya, kuna mnunuzi ananunua papai, kuna maembe ambayo yamewekwa pale na yanauzwa pia.

Hili ni jumba la ghorofa limejengwa kwa kutumia mawe. Ina roshani ambayo imepakwa rangi nyeupe, ina mabati meusi. Jengo hili limezingirwa na ua ambalo limejengwa kwa mawe na lina lngo kuu ambalo limepakwa rangi nyeusi. kuna majumba mengine nyuma yake, kuna miti na nyaya za umeme zinazopita kando.

Hili ni bango la kutangazia habari. Lina mchoro wa jumba kubwa na refu ambalo ni la ghorofa. Linaonyesha kuwa kuna makazi ambayo yana vyumba viwili na vitatu. Kuna nambari za simu za kupigwa ili kuulizia. Kando yake kuna jumba lenyewe, kuna miti na kuna jumba fupi ambalo limejengwa kwa kutumia tiles za udongo.

Huu ni mtaa wa makaazi. Katika mtaa huu, kuna nyumba nyingi. Majumba haya yamepakwa rangi ya kijivu na rangi ya manjano. Manyumba haya ni ya ghorofa. Kuna maua yamepandwa karibu na nyumba hizi. Nyumba zimezungukwa kwa kutumia ua. Kuna taa ya umeme.

Haya ni majumba ya makaazi. Ni ya ghorofa. Kila jumba lina ghorofa tisa. Sehemu hii ina sehemu maalum ambapo watoto huchezea na kuna swing wanayotumia kuserereka. Kuna mtoto aliyesimama karibu na chumba kidogo ambapo pia kuna chuma, na mtu mwingine ambaye anafagia na kuna sehemu iliyopandwa nyasi.

Haya ni majumba ya kifahari. Majumba haya ni ya ghorofa. Paa lake limeundwa kwa tiles za udongo, kuna roshani yenye chuma. Chini kuna maegesho. Magari yameegeshwa chini ya kivuli kilichoundwa kwa miti.

Haya ni majumba marefu ya ghorofa. Moja limepakwa rangi ya kijani kibichi, jingine rangi nyeupe na jingine lina paa lenye rangi nyeupe. Majumba haya yamejengwa kwa mawe. Kunalo jengo ambalo bado linajengwa. Kuna mti katika maskani haya na ua ya mabati.

Hili ni jumba la kifahari. Jumba hili ni la ghorofa. Bado liko katika harakati ya kujengwa na kumaliziwa. Kuna ngazi iliyoundwa kwa mbao ambayo imewekwa pale nje. Ngazi hii ni ya kiufundi. Pikipiki imeegeshwa nje mbele ya jumba hili. Makazi haya yana mandhari ya kupendeza. Mawe ya mjengo yamepangwa nje karibu na lango la makazi haya.

Haya ni majumba ya kifahari ya gorofa. Majumba haya yamezungukwa kwa kutumia ua, ua iliyojengwa kwa mawe. Kuna lango kubwa ambalo limepakwa rangi nyeusi. Lango hili limeundwa kwa chuma. Kila jumba hapa lina sakafu saba.

Hii ni duka kuu la supermarket . Sehemu hii kunauzwa vyakula mbalimbali hivi ni kama vile matunda, unga , mchele na vitoweo mbalimbali. Kuna wafanyikazi ambao wamevalia sare nyeupe na magwanda kichwani. Kuna mnunuzi aliyesimama kwenye kaunta huku akielekezwa na muuzaji.

Hili ni duka kuu la Supermarket. Kuna baadhi ya bidhaa, ambazo zinauzwa humu. Hizi ni kama vile, maembe, tufaha, ndimu, na machungwa. Kila bidhaa, ina bango linaloonyesha bei yake. Kuna wahudumu, ambao wanapanga bidhaa nyingine. Bidhaa hizi, ziko kwenye mashubaka, na kuna vidato ambavyo vinaelekea sehemu ya juu.

Hii ni duka kuu la supermarket . Kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa. Sehemu inayoonyeshwa ni yenye vyakula vinavyoliwa pamoja na vinywaji. Vinywaji hivi ni kama vile soda ya Klub, Blueband margarine , soda za Coca cola, vitafunio na soda za Tru-fruit.

Hili ni duka kuu la supermarket . Sehemu hii ni ile ambapo wanauza matunda na vinywaji. Matunda yanayouzwa hapa ni kama vile: machungwa, tufaha, maembe na avocado . Kuna vinywaji vinavyouzwa vya kampuni kama vile: Del Monte na Coca Cola . Bidhaa nyingine zinazouzwa hapa ni kama vile: blueband na mafuta ya kupika. Kuna wahudumu.

Hili ni duka kuu la supermarket . Dukani humu, kuna baadhi ya bidhaa zinazouzwa. Kuna rafu, ambazo, zina vitu vinavyouzwa. Baadhi ya vitu hivi ni kama vile switi , doli za watoto kuchezea, vijiko pale, na kuna kifaa cha kusafisha kando yake. Kumepambwa kwa kutumia mabango yanayoonyeshana bei.

Hili ni duka kuu la supermarket. Sehemu hii imetengewa kwa ajili ya uuzaji wa vyakula. Hivi ni kama vile, matunda, kama vile, mandizi, maembe, machungwa, brocolli , nanasi, na mboga tofauti tofauti. Kuna wanunuzi ambao wanazunguka huku wakitazama. Kuna wale ambao wamebeba vikapu mikononi, na kuna wale ambao wanasukuma toroli.

Hili ni duka kuu la Supermarket . Kuna bidhaa zinazouzwa ni za kutoka shambani na hutumika kama mlo. Kuna zile zinazouzwa kwa discount ya shilingi mia moja tisini na tisa. Bidhaa hizi ni kama vile: vitunguu, karoti, viazi vitamu, machungwa, yugwa na viazi mbatata.

Kuna bidhaa ambazo zinauzwa katika duka hili baadhi ya bidhaa zinazouzwa ni kama vile chokolati za snickers, unga wa ngano, unga wa kupika ugali na unga wa aina ya pembe kuna weetabix ambayo pia inauzwa na inaonekana kua imepangwa pale kwenye rafu.

Duka hili la supermarket wanauza bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa zilipo zimepangwa kwenye rafu. Bidhaa hizi ni kama vile mayai, mikate, maandazi, na biskuti na masoda ambazo zimepangwa pale kando.

Hapa ni katika duka kuu ya supermarket . Kuna rafu ambako kuna bidhaa zimepangwa. Bidhaa zinazouzwa ni zile kama vile drinking chocolate , Milo, vinywaji, biskuti, Blueband na majani chai.

Hili ni duka kuu la supermarket . Kuna rafu nyingi ambapo kumepangwa bidhaa. Bidhaa hizi ni kama vile sabuni ya jik , sabuni ya kunawa mikono na sabuni nyingine. Mbele kuna mtu ambaye anazunguka huku akiwa amevalia fulana nyekundu.

Hili ni duka kuu almaarufu kama supermarket . Dukani humo wanauza mazao mengi kutoka shambami. Baadhi ya mazao haya ni; ndizi zilizoiva, machungwa, maembe, vitunguu, nyanya na hata parachichi. Kunacho kitengo cha kuuzia mikate, keki, mandazi and vitumbuwa. Wahudumu wa duka hili wamevalia sare nyeusi.